Kwenye soko la wazi la nguo, nguo za mitumba zimetapakaa kwa meza, nguo zinazoonekana kama jezi ya mpira zinaonekana zimening'inwa kutoka juu, kuna watu wanaopita hapa mbele ili kuangalia nguo.

Kwenye sehemu ya maegesho ya nyumba moja, gari ya kubeba abiria lenye rangi ya kijivu linaonekana limeegeshwa. Gari hili ni safi na halina maandiko yeyote kuashiria kua bado ni mpya.

Kwenye soko la wazi, matunda aina mbalimbali kama vile maembe, nyanya, avocado, malenge na ata nanasi yanaonekana kuwa yamepangwa kwa njia ya ustadi. Kwa umbali kuna wauzaji wanaogonja wanunuaji.

Kwenye soko la wazi, mwanaume mmoja anaonekana akipanga nyanya yenye rangi nyekundu kwa vikundi tofauti tofauti kwa kutumia mbao zilizotengenezwa, nyanya hizi zimepangwa kwa vikundi kuashiria bei tofauti tofauti.

Kwenye duka moja mwanamke aliyovalia shati nyeusi, anaonekana amesimama kando ya fridge iliyo na michoro ya ng'ombe huku ameshikilia mashine ya kumimina mafuta yenye maandishi salad ATM .

Katika duka la Destiny Dairies, watu wanaonekana wamekusanyika uku wakichota maziwa kutoka kwenye mashini ya ATM. Kando ya duka hilo kuna mitungi tofauti ya maziwa iliowekwa.

Kwenye duka la huduma kwa mteja la Safaricom ,watu wanaonekana wamesimama kwa kaunta, huku wakipewa mahitaji tofauti kama vile usajili wa laini mpya, kurejesha laini yaliyopotea ama mabadiliko ya Mpesa.

Kwenye duka ya kuuza mikoba ya mkono na mapambo mbalimbali, mikoba inaonekana yamening'inizwa kutoka juu, huku mapambo ya kila aina na kila rangi yakiwa yamening'inizwa ukutani.

Kwenye eneo la kuuza gari, magari ya kifahari ya rangi ya kijivu, nyekundu na nyeusi. Yanaonekana yameegeshwa kwa njia ya ustadi unaovutia. Magari haya yanaonekana safi na bado mpya sana.

Kwenye soko la wazi bidhaa kama vile matunda, ndizi, viazi, viazi tamu zinaonekana zimepangwa kwa njia ya kuvutia. Wauzaji wameketi chini huku wakingoja wanunuaji.

Lango kuu la duka moja lina rangi ya kijani kibichi na maandishi ya M-Pesa . Hii inaashiria kwamba duka hili linauziana na kutoa huduma kama vile ya kutoa na kuweka pesa kwa simu.

Mkono moja unaonekana umeshikilia noti tofauti za pesa za Kenya. Noti hizo ni kama elfu moja ukiwa na rangi ya hudhurungi, mia tano ukiwa na rangia ya kijani, mia moja ukiwa na rangi ya zambarau na hamsini ikiwa na rangi ya nyekundu.

Ni mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi anaonekana akiwa amemama kando ya gari nyeusi huku akitabasamu na kuiangalia sana. Anaonekana kua ameitamani ile gari na labda kuitaka kununua.

Katika uwanja ulio na nyasi ya kijani kuna gari aina tofauti yenye rangi aina mbali mbali kama vile nyekundu, nyeusi na kijivu. Yanaonekana yameegeshwa, kando yake kuna wanawake wawili walio valia mavazi nyeupe wakiwa wameketi na mwanaume mmoja anaonekana amesimama.

Nakala rasmi ya serikali ya Kenya ya cheti cha tabia njema iliyotoka kwenye idara ya upelelezi ya jinai, inaonekana ikiwa na jina ya mtu na kiasi cha pesa kilicho lipwa ili kupata huduma hiyo.

Tangazo la bima kutoka kampuni ya Mayfair linaonyesha picha ya mwanamume mmoja aliyevaa helmeti ya rangi ya buluu. Tangazo hilo linaonyesha huduma zinazopeanwa kwenye kampuni hiyo kama vile bima dhidi ya maporomoko dhidi yamafuriko na hata moto.

Mashini ya elektroniki yenye mwangaza nyekundu inaonyesha viwango vya ubadilishaji wa fedha wa nchi mbalimbali. Juu ya skrini kuna sarufu tofauti kama vile shilingi ya Kenya, dola ya America, yuan ya China na pauni ya Ungereza.

Katika sehemu ya maegesho ya nyumba moja inayoonekana kuwa kiwanda, magari aina mbalimbali kama vile lori, magari ndogo, magari ya kifahari, yameegeshwa kwa njia inayovutia.

Kwenye duka la Mount Kenya linalofanya uuzaji na usambazaji wa maziwa na bidhaa zake. Kuna michoro wa chupa na maziwa kwenye lango kuu. Ndani ya duka hili kuna vinywaji vinayoonekana.

Risiti inayoonyesha pesa iliyowekwa kwenye akaunti ya idara ya kusanya kodi ya KRA.Risiti hii ina maelezo tofauti kama vile tawi la benki, ambako pesa iliwekwa, majina ya mwekezaji na kiasi ya pesa kilichowekwa.

Matunda ya ndizi yamempangwa juu ya gunia kwa njia taratibu unayovutia. Ndizi hizi zimewekwa kwenye vikundi zinazoonyesha kiasi cha kuiva na kiasi cha ndizi yenyewe.

Kwenye sehemu ya maegesha , gari la kubeba abiria yenye rangi ya kijivu inaonekana imeegeshwa. Gari hili linaonekana safi na halina maandiko lolote kuonekana halijatumiwa kwa muda.

Kwenye soko la wazi matunda aina mbalimbali kama vile maembe, avocado na nanasi yanaonekana yameekwa juu ya meza. Juu yao kuna ndizi zilizoning'inizwa kwa kutumia kamba.

Risiti ya kielektroniki ya upokeaji yausajili kutoka idara ya kusanya kodi ya Kra, risiti hii inaonyesha jina ya kampuni, mahali kampuni inapatikana na kadhalika.

Kwenye soko la wazi watu wengi wanaonekana wakipita huku wengine wakisimama ili Kukagua vitu vinavyouzwa kama vile mikeka , nguo tofauti tofauti na hata bidhaa za nyumba.

Kwenye soko la wazi upande mmoja kuna bidhaa za shamba kama vile vitunguu, viazi, matunda, maembe hata na ndizi huku upande mwingine kukiwa na nguo tofauti.

Kwenye chumba cha kuuza magari. Magari ya aina mbalimbali na yenye rangi tofauti tofauti yanaonekana yamepangwa kwa mpangilio unaovutia. Mazingira hapa ni safi na inavutia sana.

Magari ya kifahari ya aina mbalimbali na yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kwa njia unaovutia. Magari haya ni safi na hayana ata nambari ya usajili kuashiria kwamba bado ni mapya na yanauzwa.

Kwenye soko la wazi, samaki waliokaangwa kwenye mafuta wanaonekana wamepangwa kwa njia unaovutia juu ya meza. Samaki hawa wana rangi ya kahawia ya dhahabu, kuashiria kwamba iko tayari kwa kula.

Mavazi ya kitamaduni ya Kiafrika yenye rangi mbalimbali, yanaonekana yamepangwa kwa njia unayovutia kwenye rafu za duka. Mavazi haya yanaonekana kuwa ya wanawake.

Noti ya shilingi Mia tano ya Kenya inaonekana ikiwa safi, na ina siva zake kamili kama vile picha ya rais wa kwanza, nembo ya taifa, alama za maji, na sahihi ya afisa wa bengi kuu wa Kenya.

Kwenye barabara kuu, trela moja inaonekana ikibeba magari ya aina mbalimbali huku yakisafirishwa kwa eneo lingine. Magari haya yamepangwa kwa ustadi kwani zingine ameekwa juu huku zingine chini.

Mikono ya mtu mmoja inaonekana imeshika mafungu ya noti za elfu moja ya Kenya. Mtu huyo anaonekana amezipanga huku akiweka kwa makundi akitumia rubber band ili zikuwe rahisi kwa kuhesabu. Mazingira ni ya benki.

Kwenye duka la kuuza maziwa. Mwanaume mmoja aliyevalia shati jeupe anaonekana akichota maziwa kutoka kwenye mashine ya ATM. Anaminimina maziwa kwenye kikombe.

Programu ya mpesa yenye rangi ya kijani inaonesha salio ya elfu sitini na nane mia nane. Chini yake kuna (statements) zinazo onyesha pesa zilizo pokelewa na zenye zilitumwa kwingine.

Duka la sky shine lina rangi la buluu na kijani kibichi na maandishi ya mpesa. Kwenye nyayo zake kuna bidhaa zinazoonekana kwenye rafu za duka. Duka hilo linaonekana kujihusisha na huduma za mpesa na vipande vya gari.

Kwenye soko la wazi, bidhaa za shamba mbalimbali kama vile nyanya, hoho, vitunguu, matunda, nanasi na ata maembe yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia.

Duka Lina mlango wa Kijani kibichi lililo andikwa nembo ya Mpesa. Kwenye kioo Cha duke Kuna bidhaa zinazo onekana za vipodozi kama vile, mafuta ya nywele, mafuta ya mwili, plastiki na kadhalika.

Aina mbili za malenge zimepangwa juu ya meza. Moja wao, kuna aina iliyo kubwa na yenye rangi ya manjano na kijani. Huku ingine, ikiwa ndogo na ina rangi ya nyeupe.

Gari la kifahari lenye rangi la jeupe, linaonekana limeegeshwa katika ndani ya chumba moja, gari hili ni aina ya Toyota Harrier likiwa dirisha lake limefunguliwa kwa upande wa dereva.

Katika soko la wasi bidhaa za shamba kama vile viazi , mahindi, karoti nyanya na maembe yanaoneka yamepangwa kwa njia ya ustadi, ndizi ya rangi ya machano yanaonekana yamemininiswa kutoka juu.

Mikono miwili inaonekana imeshikilia noti nyingi za elfu moja ya kenya, huku noti moja ya juu ikionyesha picha ya rais wa kwanza, mazingira ya hapa inaonekana kuwa benki.

Katika sehemu ya kuoshea magari, matairi yanaonekana yakioshwa kwa kutumia sabuni na maji ya presha. Maji haya yanamiminika kwa nguvu na yanaonekana kutoa uchafu ulioko juu ya tairi na hata kwenye mdomo wa gurudumu.

Noti ya elfu moja ya kenya inaonekana ikiwa mpya na laini na ina sifa kam vile nembo ya taifa picha ya rais wa kwanza wa Kenya na sahihi ya afisa mkuu wa benki ya nchi.

Gari la kubeba wanabiria, lenye rangi nyeupe linaonekana limeegeshwa , gari hilo linaonekana safi na hata halina maandishi yoyote kuashiria kwamba bado ni mpya.

Kwenye soko la wazi nguo aina mbali mbali, kama vile shati, sweta, na koti yenye rangi tofauti tofauti, yanaonekana yametapakaa kwenye meza. Huku mtu moja akiwa ameshikilia akitaka kununua.

Kwenye duka la kuuza maziwa kuna mashine kubwa ilioko ndani inayotumika kumimina maziwa. Mashine hii ina maandishi milk atm na ina michoro kubwa ya ng'ombe iliona rangi nyeupe na nyeusi.

Mwanamume mmoja aliyevalia shati ya rangi ya manjano anaonekana akiwa amejiwekelea kichwa chake kwenye meza huku akiangalia chini kuashiria kuwa, kuwa na mawazo mengi. Nyuma yake kuna duka lililo na lango lenye rangi ya kijani na maandishi ya pesa.

Kuna chumba cha kuuza magari, magari ya kifahari ya aina mbalimbali yaliyo na rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kwa njia unayovutia. Magari haya yanaonekana safi na kuashiria kwamba bado ni mapya na hayajatumiwa.

Mkono ya mtu inaonekana imeshikilia simu yenye menyu ya Mpesa kwa skrini. Mtu huyo anaonekana kujaribu kulipia bidhaa ama huduma alizozipata kwa njia ya simu.

Kwenye barabara kuu, trela moja yenye rangi ya manjano na nyekundu inaonekana ikisafirisha magari ya aina mbalimbali. Magari hayo, yamepangwa kwa njia ya ustadi.

Gari ya kifahari aina ya Toyota Mac X yenye rangi ya kijivu inaonekana imeegeshwa kwenye uwanja iliona nyasi ya kijani. Mahali hapa inaonekana tulivu na inaonyesha kwamba kulikuwa na mkutano ama sherehe maalum.

Kwenye barabara kuu , trailer iliyo na rangi ya waridi inaonekana imebeba magari madogo, ya kila aina, magari haya yamepangwa kwa mpagilio unaovutia mengine yakiwa juu huku mengine ikiwa chini.

Lango la duka lina rangi ya kijani na maandishi ya M-PESA uku kando yake kuna friji ya kuhifadhi vinywaji kama vile soda ya plastiki na ya chupa. Mbele ya duka hilo kuna viazi vilivyowekwa kwa meza fulani.

Kwenye soko la wazi, matunda aina mbalimbali, kama vile maembe, nanasi, avocado, ndizi yanaonekana yamepangwa kwa meza kwa njia inayovutia , ndizi yenye rangi ya manjano inaonakana imening'inwa kutoka juu.

Noti nyingi za elfu moja, mia tano na mia mbili ya pesa ya Kenya yamefungwa kando kando kulingana na kiasi. Noti ya mia tano inaonekana kuwa na rangi ya kijani uku noti ya mia mbili ni ya rangi ya buluu.

Magurudumu ya gari yenye rangi nyeusi yanaonekana yamepangwa kwa njia unayovutia, moja kando ya ingine. Matairi haya yanaonekana safi na bado yana miundo mikali, kuashiria kwamba bado ni mpya na haijatumika barabarani.

Kwenye bucha, wanaume wawili waliovalia overall nyeupe wanaonekana kufanya shughuli ya kukata nyama huku nyama zingine zikiwa zimenning'ina. Kwenye kioo, nyama inaonekana ikiwa imekatwa katwa.

Kwenye soko la wazi soksi aina mbali mbali yenye rangi tofauti, zinzonekana zimepangwa kwa njia unaovutia kwenye juu ya chuma. Soksi hizo zinzonekana kuvaliwa na watu mbali mbali.

Bidhaa za shamba kama vile karoti, pilipili hoho, tango na viazi vimepangwa kwa njia ya ustadi. Viazi hivyo vinaonekana vimewekwa kwenye ndoo. Kutoka kwenye ndoo kubwa Hadi ndogo, Kuashiria bei tofauti.

Katika tangazo la bima ya kampuni moja ya CIC, familia moja kati yao kuna mwanaume, mwanamke, mtoto msichana na mtoto mvulana, wanaonekana wakila na kunywa kwa furaha kuashiria kwamba wako na imani kwa maisha.

Katika eneo la maegesho ya magari, mashine yenye magurudumu ya kutumia kuuza soseji na mayai inaonekana ikiwa na mwavuli ya rangi ya buluu. Mashine hii inaonekana kutumiwa kuuza mayai.

Kwenye soko la wazi. Mboga aina mbalimbali yenye rangi ya kijani inaonekana imepangwa kwa njia unaofutia juu ya meza. Mwanamke mmoja anaonekana akikakua mboga hizo kwa ajili ya kuinua.

Katika soko wazi. Bidhaa za shamba kama vile nyanya, viazi tamu, pilipili, ndimu na karoti. Zinaonekana zimepangwa kwa njia ustadi. Bidhaa hizi zinaonekana zikiwa vipya kabisa.

Kwenye soko la wazi matunda mbali mbali kama vile ndizi, maembe, tofaa na hata parachichi yanaonekana yamepangwa kwenye meza kwa njia inayovutia mazingira hapa ni safi.

Duka moja lina lango la rangi ya kijani na maandishi ya mpesa huku ukiashiria kwamba huduma kama vile kuweka na kutoa pesa zinapatikana hapa, kwenye rafu za duka hizi kuna vitu ama bidhaa zinazoonekana kama vile mafuta na losheni ya kujipaka.

Lango la duka moja linaonekana lina rangi ya kijani na maadishi ya Mpesa. Wanaume wawili mmoja aliyevalia shati nyekundu na mwingine aliyevalia shati nyeupe, wanaonekana wamesimama kwenye lango hii.

Mkono wa mtu mmoja unaonyesha umeshikilia simu ya kisasa iliyo na menu ya mpesa kwenye skrini yake. menu hiyo ina huduma mbali mbali kama vile kutoa pesa, kuweka pesa, kutuma pesa na hata kulipia bidhaa.

Mkono mmoja unaonekana umeshikilia simu. Uliona programu ya mpesa kwenye skrini yake. Programu hiyo inaonyesha vitu kadhaa kama vile menyu ya kutuma pesa, kutoa na hata salio ya Mpesa.

Magari aina mbalimbali yenye rangi tofauti yanaonekana yamepangwa kwa njia unayovutia. Magari haya yanaonekana safi na mpya kuashiria kwamba yanauzwa.

Katika kiwanda cha kutengeneza magari mabasi yenye rangi tofauti tofauti yanaonekana yamepangwa. Mabasi haya yanawekwa vitu tofauti kama vile vioo hata na magurudumu.

Magari ya kifahari yenye rangi mbalimbali yanaonekana yamepangwa kwa njia inayofutia, magari haya yanaoneka safi na mpya kuashiria kwamba bado hayajauzwa.

Programu ya Mpesa inaonyesha salio ya shilingi elfu sitini na nane mia nane. Programu hiyo ina menu ya Mpesa kama vile, kutuma, kulipia bidhaa ama kutoa pesa.

Kwenye maeneo ya markesho, magari aina mbalimbali yenye rangi nyeupe yanaoneka yamepangwa kwa njia unayofutia magari haya yanaoneka safi na mpya kuashiria kwamba yanauzwa.

Magari aina mbalimbali yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya kijani. Magari haya yameegeshwa kwa njia unaovutia.

Magari ya kifahari kama vile BMW , Mercedes , Range Rover , yanaonekana yameekeshwa kwenye chumba moja. Magari haya yanaonekana safi na mpya kuashiria kwamba yanauzwa katika eneo hili.

Mkono wa mtu umeshikilia simu iliyona menu ya M-pesa , kwenye skirini yake, menu hiyo inaonyesha sehemu ya kutuma pesa, kupokes pesa ama kuangalia salio.

Mkono moja unaonekana umeshikilia noti nyingi za elfu moja ya pesa ya Kenya. Noti hizo, kutokana na noti ya juu ina sifa halali kama vile picha ya.

Gari la kifahari la Limosin lenye rangi ya manjano. Linaonekana limeegeshwa juu ya eneo lilo inuliwa juu kwa ajili ya kuuzwa. Gari hili linaonekana jipya na linavutia sana.

Magari ya aina mbali mbali yaliyo na rangi tofauti, yanaonekana yameegeshwa kwenye uwanja uliyo na nyasi ya kijani, magari haya yanaonekana safi.

Kwenye kiwanda cha kutegeneza magari, trela moja yenye rangi ya kijivu inaonekana imebeba magari ya kusafirisha. Magari haya yamepangwa kwa njia unaovutia.

Noti za elfu moja ya pesa ya Kenya zinaonekana zimepangwa kwa njia unaofutia. Noti ya juu ina sifa ya noti halali kama vile picha wa rais wa kwanza na nembo ya taifa.

Mwanamke mmoja aliyevalia ovaroli nyeupe na wavu wa nywele anaonekana kaifinya mashine ya maziwa inayojulikana kama Atm. Mama huyo anaonekana kuchota maziwa kwa kutumia chupa ya rangi ya manjano.

Kwenye soko la wazi, nguo ya wanawake ya aina mbalimbali yenye rangi tofauti tofauti inaonekana imepagwa kwa njia ya ustadi. mwanamke mmoja aliye valia shati ya rangi ya kijani, anaonekana kukagua nguo hizi kwa anjili ya kununua .

Kwenye duka la Kieni, michoro mbalimbali ya maziwa, yoghurti , na ice cream inaonekana kwenye lango na ukuta wa duka hili. Mwanaume mmoja anaonekana akiwa kwenye kaunta ya duka akinunua bidhaa.

Mwanamke aliyevaa shati ya rangi nyeusi anaonekana amesimama kando ya friji iliyotumiwa kuhifadhi maziwa. Mwanamke huyu anaonekana ameshikilia mashine ya kunyunyiza mafuta.

Duka la Kieni Dairy lina michoro kwenye mlango kama vile maziwa, ice creamu na hiyo kati. Kando ya lango kuna mtungi ya maziwa uliowekeshwa. Huku kuna mteja mmoja anayeingia kwa duka aliyevaa koti ya rangi ya buluu.

Kwenye eneo la kuuza magari ya kampuni ya Locus. Magari aina mbalimbali yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kwenye sehemu ya maegesho. Magari haya yanaonekana safi na mpya.